Chumba kilichojaa magari kimepambwa na mabango yenye maandishi mbalimbali, huku baadhi ya mabango yakielezea huduma za kifedha zilizokaribu zikirahisisha upatikanaji wa huduma za fedha kwa wateja wa eneo hilo.

Bango kubwa limewekwa wazi likiwa na picha na maandishi yanayoelezea huduma za kibenki, ikiwa ni pamoja na taarifa za akaunti, mikopo na huduma za kibenki zinazotolewa kwa wateja katika taasisi hiyo muhimu.

Maandishi na mabango yenye nembo na taarifa mbalimbali yamewekwa kwenye jengo la benki, yakitoa mwanga wa usalama na utambulisho wa taasisi hiyo kwa wateja na wananchi walioko katika eneo hilo la huduma za kifedha.

Watu wawili wakipeana fedha taslimu ndani ya benki, kuonyesha shughuli za kifedha zinazo fanyika kwa urahisi katika taasisi hii ya kibenki, ambapo wateja hufanya miamala mbalimbali ya kifedha kwa usalama na uhakika zaidi.

Watu wawili wamesimama karibu, mmoja akishikilia hela taslimu kwa mkono wakati mwingine akipokea fedha hiyo kwa mkono wake, ikionyesha muamala wa kifedha unaofanyika katika mazingira rasmi ya benki.

Jengo lenye maandishi na picha mbalimbali ukutani, likiwa limepambwa kwa nembo na taarifa za huduma za kifedha. Nje ya jengo hilo magari yameegeshwa kwa mpangilio, yakionyesha shughuli za wateja wanaofika kupata huduma.

Chupa nyingi za bia zimepangwa kwenye rafu ndani ya baa, huku viti vikiwa pembeni, mtu mmoja ambaye ni mhudumu amesimama akisubiria wateja ambao watakuja kupata huduma na makutano katika sehemu hiyo ya kufurahisha.

Chupa zikiwa zimepangwa mezani huku mwanaume aliyesimama akiwa ameshika chupa ya bia mkononi akijivunia kunywa katika mazingira ya burudani ya baa yenye mwanga mdogo na muziki unaoleta furaha kwa wageni.

Meza kubwa iliyopambwa kwa chupa za bia zilizopangwa vizuri, huku kwa mbali watu wakiwa wamekaa katika eneo lenye mwangaza hafifu, na mandhari tulivu ya mapumziko, hali inayoashiria mazingira ya burudani, na starehe kwa wateja wanaojumuika.

Milango ya magari imefunguliwa wazi huku magari yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya banda la mauzo, wakipokelewa na wateja au watazamaji wanaotafuta kununua. Eneo hilo limepangwa kwa usanifu na muundo mzuri unaovutia wateja, huku wafanyakazi wakiwa tayari kutoa usaidizi wa kitaalamu.

Duka kubwa la mauzo ya magari, likiwa na magari mengi yaliyoegeshwa kwa mpangilio mzuri ndani ya banda hilo. Likiwavutia wateja wa aina na modeli tofauti za magari, zinazopatikana kwa ununuzi.

Magari yaliyopangwa ndani ya chumba maalumu, kinachotumika kuuza magari kwa mpangilio wa kitaalamu. Ambapo wateja hupata nafasi na kukagua kwa utulivu na kupata maelezo muhimu kabla ya kufanya uamuzi wa kununua.

Magari yameegeshwa katika eneo la biashara huku watu kadhaa wakikagua na kutathmini hali na ubora wa magari hayo, sehemu hii ni maalum kwa ajili ya mauzo ya magari ambapo wateja hupita na kuchagua aina tofauti ya magari wanayoyahitaji.

Jokofu maalumu la kuhifadhia maziwa na kugawa, limewekwa ndani ya duka lenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za maziwa, kama: siagi, mtindi na jibini. Huku wateja wakiwa wanasubiri huduma kwa utaratibu.

Mashine ya kutoa maziwa imewekwa katika sehemu ya duka, ikipambwa na picha za maziwa pamoja na maandishi yanayo elezea aina na ubora wa bidhaa zinazotolewa, ikiwa wa hudumia wateja kwa urahisi na haraka pindi wakapofika dukani.

Mwanamke amesimama katika duka la bidhaa za maziwa, akiwa anapima kiasi cha maziwa kwenye chombo maalumu, akihakikisha ubora na usafi wa bidhaa kabla ya kuuza kwa wateja katika mazingira safi na yaliyopangwa vizuri.

Jokofu kubwa la kisasa limehifadhiwa pembezoni likiwa na maandishi na picha inayoonyesha huduma zinazopatikana za maziwa likiwa limewekwa nembo na maelekezo kwa wateja

Mashine ya kutoa maziwa imewekwa sehemu ya duka ikiwa na picha za maziwa pamoja na maandishi, yanayoelezea aina na ubora wa bidhaa ikiwalenga wateja wanaotaka kununua maziwa kwa urahisi na haraka.

Jokofu kubwa la kuhifadhi maziwa limesimama ndani ya duka kubwa huku mwanamume mmoja akiwa amesimama karibu na dirisha la jokofu, akifuatilia au kutunza bidhaa zilizo ndani kwa umakini mkubwa,

Duka kubwa la bidhaa za maziwa likiwa na wateja wawili waliosimama mlangoni, wakisubiri kwa subira ili kuingia kununua bidhaa mbalimbali za maziwa katika mazingira safi na yenye mpangilio mzuri.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa maziwa safi moja kwa moja kwa wateja ikiruhusu kununua maziwa kwa uangalifu na haraka bila ya uhitaji wa kuhudumiwa na mfanyakazi. Mashine hiyo hutoa huduma za moja kwa moja na hutoa maziwa yenye ubora wa hali ya juu.

Mashine kubwa ya kutoa maziwa imewekwa mahali pa wazi, ikizungukwa na mabango yenye picha na maandishi yanayotoa taarifa kuhusu aina ya maziwa yanayopatikana, bei na maelekezo ya matumizi, ikionyesha huduma ya kisasa ya bidhaa maziwa kwa wateja.

Duka la bidhaa za maziwa zimepangwa kwa mabango yenye maandishi yanayoelezea aina faida za bidhaa, pamoja na picha huku mtu mmoja akiwa ameinama akichunguza kwa makini bidhaa zinazopangwa kwenye rafu.

Jokofu kubwa la kuhifadhia maziwa, limesimama ndani ya duka likiwa na picha za maziwa na maandishi yanayoeleza, aina na ubora wa bidhaa, likitunza maziwa katika hali ya ubaridi ili yasiharibike.

Mashine maalumu ya kuuza maziwa moja kwa moja imewekwa katika eneo la duka huku mabango yake yenye maandishi yakiizunguka, watu wakiwa wamepanga foleni kwa taratibu wakisubiri kwa subira kupata maziwa safi na yenye ubora. Mfumo huu husaidia upatikanaji wa maziwa kwa wateja kwa usafi na urahisi mkubwa.

Jokofu la maziwa aina ya mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja, lina picha na maandishi yanayoeleza huduma na aina ya maziwa wanazopewa wateja, kifaa ambacho huhifadhi maziwa ya baridi stahiki na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa safi na za ubora kwa jamii.

Mashine ya kutoa maziwa imesimama karibu na rafu zilizojaa bidhaa nyingine mbalimbali, huku vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kisasa la bidhaa zitokanazo na maziwa linalotoa huduma kwa wateja kwa njia ya haraka na ya kuaminika.

Mwanaume amesimama mlangoni mwa duka la maziwa, lililoandikwa kwa maandishi makubwa juu ya mlango, likiwa limepambwa kwa rafu zenye bidhaa mbalimbali za maziwa, likitoa huduma muhimu za lishe kwa wateja wa kila siku.

Duka la maziwa limejaa bidhaa zenye picha na maandishi yanayoeleza aina na ubora wa maziwa. Watu wawili wamesimama mlangoni huku mmoja akiwa ameshika kikombe cha maziwa, akionyesha hali ya kufurahia bidhaa safi na yenye ladha.

Duka limepambwa kwa mabango yaliyoandikwa maandishi yanayoelezea bidhaa mbalimbali za maziwa. Huku rafu zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na kujazwa bidhaa kama siagi, mtindi na jibini; katika mazingira safi na ya kuvutia.

Jokofu kubwa lenye maandishi linalo onekana nje ya duka la maziwa, watu wawili wakiwa wamesimama pembeni wakizungumza. Huku mazingira ya eneo hilo yakionyesha kuwa ni sehemu ya biashara ya bidhaa za maziwa kama vile mtindi, siagi na maziwa baridi.

Mashine maalum iliyopo ndani ya duka la bidhaa za maziwa ikiwa na maandishi na wa picha tofauti ikionyesha maziwa safi moja kwa moja kwa wateja kwa urahisi na haraka huku ukionekana kuwa sehemu muhimu katika huduma za ununuzi wa bidhaa za mazingira.

Mashine kubwa ya kutolea maziwa, iko karibu na duka la maziwa, ambapo mwanaume amesimama karibu akisubiri huduma, huku maandishi na picha kwenye mashine, yakionyesha aina ya bidhaa zinazopatikana.

Jokofu la kisasa la kutolea maziwa limewekwa ndani ya duka za bidhaa la maziwa, likiwa na maandishi na picha zinazoelezea huduma inayopatikana kwa wateja wanaokuja kujichotea maziwa kwa kiwango wanachokihitaji.

Mashine ya kutoa maziwa imesimama sehemu ya duka ikiwa na maandishi yanayoelezea aina na ubora wa maziwa yanayotolewa, ikiwahudumia wateja kwa urahisi na haraka watakaofika dukani kununua maziwa.

Mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja, ina maandishi na picha zinazo eleza aina mbali mbali za maziwa zinazo patikana kwa wateja, kifaa hiki husaidia upatikanaji wa maziwa safi kwa urahisi na usafi, huku wateja wakipata bidhaa safi kwa wakati unao wafaa.

Mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja ina maandishi na picha zinazoelezea aina mbalimbali za maziwa zinazopatikana. Kifaa hiki hurahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa urahisi na usafi huku wateja wakipata bidhaa bora kwa wakati unaowafaa.

Mashine kubwa ya kutoa maziwa safi imewekwa kwenye duka maalumu, ikiwa na maandishi na picha zinazofafanua huduma na aina ya bidhaa inayotolewa, ikiwahudumia wateja kwa urahisi na haraka, katika duka kubwa la kuuza maziwa.

Duka la maziwa limepangwa kwa maandishi makubwa yanayoelezea aina na ubora wa bidhaa, likiwa na mashine ya kutoa maziwa iliyowekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya kuwahudumia watu waliopo dirishani wakisubiri huduma kwa haraka.

Mashine ya kutoa maziwa imewekwa nje ya duka ikizungukwa na mabango yenye maandishi yanayoelezea aina na ubora wa maziwa yanayotolewa ikivutia wateja kwa huduma rahisi na za haraka katika duka hilo la vitu vya maziwa.

Mashine ya kutoa maziwa imewekwa katika sehemu ya duka kikipambwa kwa picha za maziwa pamoja na maandishi yanayoelezea aina na ubora wa bidhaa zinazotolewa ikiwahudumia wateja kwa urahisi na haraka

Majokofu ya kuhifadhi maziwa na mashine ya kutoa maziwa yamesimama ndani ya duka yakiwa na picha na maandishi yanayoelezea aina na ubora wa bidhaa yakihakikisha maziwa yanabaki safi na salama kwa wateja.

Rafu kubwa imejaa bidhaa mbalimbali za maziwa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, huku watu wakitazama kwa makini na kuchagua bidhaa zinazowafaa katika duka la bidhaa za maziwa.

Mashine ya kutoa maziwa imewekwa katika sehemu ya duka ikipambwa na picha za maziwa pamoja na maandishi yanayoelezea aina na ubora wa bidhaa zinazotolewa. Ikiwahudumia wateja kwa urahisi na kwa haraka zaidi

Jokofu la maziwa lenye mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja kuhifadhi maziwa safi na baridi stahiki, kifaa ambacho hutumika kurahisisha upatikanaji wa maziwa kwa wateja wakati wote, huku ikihakikisha ubora wa usafi na bidhaa.

Jokofu kubwa la kisasa limewekwa katika kona ya duka, likiwa na sehemu ya kutoa maziwa kwa njia ya mashine maalumu. Ambapo mteja huweka chupa na kujaza kiasi anachohitaji kutoka kwenye mashine ya kuhifadhia maziwa baridi.

Duka la maziwa lenye mabango yenye maandishi yanayoelekeza bidhaa zake huku rafu za ndani zikiwa na bidhaa mbalimbali za maziwa mpangilio huu uwezesha wateja kupata bidhaa bora kwa urahisi na kwa usafi unaozingatia viwango vya afya.

Duka la maziwa lenye maandishi na mabango yanayoeleza aina za bidhaa, huku watu wamesimama dirishani wakisubiri kuhudumiwa. Eneo hili linatoa maziwa safi na bidhaa nyingine za maziwa kwa matumizi ya kila siku katika jamii

Mwanamke aliyeva kofia na mavazi meupe akisubiri kwa utulivu nje ya mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja eneo hili hurahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa wateja wa wakati wowote huku wakizingatia usafi na ubora wa bidhaa.

Jokufu kubwa la maziwa linalotumika kama mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja, mbele yake mwanaume amesimama akisubiri huduma. Kifaa hiki huhifadhi maziwa kwa baridi na kuhakikisha wateja wanapata bidhaa safi na za ubora.

Duka kubwa la kisasa la kuuza maziwa. Lina mabango yenye maandishi yanayotoa maelezo kuhusu aina za maziwa, bei na huduma zinazopatikana. Huku mazingira yake yakiwa safi na yaliyopangiliwa vizuri kwa wateja.

Jokofu la maziwa lenye mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja linalohifadhi maziwa kwa hali ya baridi inayofaa, mashine husaidia upatikanaji wa maziwa safi kwa wateja na kuhakikisha usafi pamoja na ubora wa bidhaa zinazotolewa dukani.

Duka dogo la maziwa lina watu wawili waliosimama dirishani, wakisubiri kuhudumiwa, sehemu ambayo huuza maziwa safi, kwa wateja wa kila siku. Huduma hii husaidia usambazaji wa bidhaa za maziwa katika jamii.

Jokofu la maziwa lina mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja, huku mwanaume amesimama mbele yake akibonyeza sehemu ya kuchukua maziwa. Mfumo huu hutoa huduma ya haraka na kuhifadhi maziwa katika hali safi na salama kwa matumizi ya wateja.

Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri huku zikiwa zimejaa chupa mbalimbali za bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile: siagi, mtindi na maziwa ya kunywa. Zikionekana katika mazingira safi ya duka kubwa la maziwa.

Makochi ya kisasa yamepangwa kwa mtindo wa kuvutia pamoja na meza na kabati ambao safi ndani ya chumba chenye taangavu, kisha ukutani na dirisha linaloingiza mwanga wa kutosha ikiwa ni sehemu ya duka linalouza bidhaa ya thamani.

Vitanda vya chuma na mbao, vimepangwa kwa mpangilio nje ya jengo. Zikiwa katika mitindo mbalimbali ya kisasa na kawaida, baadhi zikiwa na fremu zisizopakwa rangi, zikionyesha aina tofauti ya vifaa vya samani zinazouzwa dukani.

Meza na viti vya mbao vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kuu la thamani, yakionyesha muundo wa kisasa ,rangi za kuvutia na ustadi wa hali ya juu wa ufundi wa mikono, vifaa hivyo vinatoa mazingira ya starehe na mvuto kwa wateja wanaotafuta thamani bora za nyumbani au ofisini.

Meza na viti vya mbao vimewekwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa la samani, vikionyesha ubora wa vifaa na muundo wa kisanii unaovutia macho ya watazamaji na wateja watakaopita kununua bidhaa hizo.

Wanaume wawili wamevaa mavazi ya kazi, wakishughulika kwa umakini karibu na mbao na kabati, wakionekana katika hatua za kutengeneza au kukamilisha samani, jambo linaloonyesha shughuli za usanifu na uundaji wa samani.

Makochi ya sofa yenye mito mizuri yamepangwa pamoja na viti vya plastiki, magodoro, meza na makabati ya aina mbalimbali ndani ya duka kubwa la kuuza samani, likiwa limepangwa vizuri ili kuwavutia wateja wanaofuata vifaa vya kuboresha nyumba zao.

Ndani ya chumba kilicho pangwa vizuri kuana makochi ya kisasa ya Sofa, Meza zilizo tengenezwa kwa ustadi na kabati la mbao lililo wekwa kwa ustadi, Huku kuta zikiwa na picha za kupendezesha mandhali kuonyesha mazingilia ya uuzaki wa samani.

Watu kadhaa wakiwa katika duka la samani, huku mwanaumme mmoja akishika mbao na kutengeneza kipande cha samani kwa umakini mkubwa. Akionesha ustadi wa kazi za mikono na ubunifu wa samani kwaajili ya kutengezea bidhaa za kuuza.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mapambo ya kuvutia kuna makochi ya kisasa yaliyopangwa kwa ustadi, meza za aina tofauti, viti vya kupendeza na vitanda vizuri vyote vikiwa sehemu ya maonyesho ya bidhaa bora za samani za matumizi ya nyumbani au ofisi.

Makochi ya kisasa, viti na meza vimepangwa kwa mpangilio ndani ya chumba chenye meza za mbao katikati. Ukutani kuna picha za kuvutia, pamoja na mapambo yanayoongeza mvuto wa eneo hilo, la duka la samani.

Vitanda vya kisasa vyenye muundo wa kuvutia ,vimepangwa kwa mpangilio ndani ya chumba kikubwa kizuri ,kila kimoja kikiwa na godoro na mapambo ya juu yakionyesha ubora wa bidhaa zinazouzwa kwa matumizi ya nyumba au hoteli.

Duka la kisasa lenye maandishi ya matangazo limepambwa kwa taa za kuvutia likiwa na meza za kisasa, makochi na vitanda vya kisasa. Vilivopangwa kwa ustadi na picha nzuri ukutani zikionyesha ubunifu na uuzaji wa samani wa kisasa.

Viti vya mbao vya kisasa vimepengwa kwa ustadi mkubwa ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha vikionyesha ubunifu wa kisasa na ubunifu wa userelama kila kiti kina muundo wa kipekee miguu imara na mgongo ulipinda kwa starehe.

Makochi ya kisasa yenye mito iliyotengenezwa kwa vifaa bora yakipangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la biashara la samani. Makochi hayo hutoa starehe na uzuri kwa mazingira ya makazi na ofisi.

Chumba kikubwa kilichopambwa kwa saa na picha ukutani. Kina makochi ya sofa, viti vya mbao, vitanda, pamoja na meza zilizotengezezwa kwa umaridadi. Vyote vikiwa sehemu ya samani mbalimbali za ndani, zinazouzwa dukani.

Masofa ya kuvutia, yamepangwa kwa ustadi ndani ya chumba chenye mwanga wa taa laini. Yakizungukwa na meza za kisasa za mbao, zilizosuguliwa vizuri. Hali inayovutia macho na kuonesha ubunifu wa hali ya juu katika mapambo ya ndani ya thamani.

Katika chumba kikubwa makochi, sofa za kisasa, kabati na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, ukuta ukiwa umejaa picha na mapambo yanayoendana na samani hizo yakiongeza mvuto na mazingira na kutoa hisia za starehe na ubora wa bidhaa zinazouzwa katika duka hilo la samani.

Vitanda vya kisasa vya mbao, vimepangwa katika eneo la wazi kwa ajili ya kuuzwa. Samani hizi zimetengenezwa kwa ustadi na uimara unaovutia wanunuzi. Biashara hii huongeza upatikanaji wa vifaa vya nyumbani kwa ubora unaohitajika.

Duka kubwa la samani vitanda vya mbao na chuma vinauzwa kwa ubora wa hali ya juu vitanda hivi vinakizi mahitaji ya wateja kwa uimala na muonekano mzuri hivyo uleta thamani katika soko la samani.

Meza, vitu na vitanda vya mbao vimepangwa kwa mpangilio mzuri tayari kwa kuuzwa. Samani hizi zimetengenezwa kwa ustadi na malighafi imara zikiwa na matumizi ya muda mrefu nyumbani na taasisi mbalimbali.

Makochi ya sofa ya kisasa yaliyopangwa vizuri karibu na meza zenye mapambo ya kipekee, huku ukuta ukiwa umefunikwa na picha za sanaa na taa zinazoangazia sehemu mbalimbali kwa mwanga laini, zikichangia mazingira kupendeza ndani ya hoteli.

Mwanamke amesimama kwa heshima na utulivu mbele ya mlango wa hoteli, akisubiri wateja kwa tabasamu akiwa tayari kuwahudumia kwa huduma bora katika mazingira safi na yenye mpangilio mzuri wa sehemu hiyo ya mapumziko na chakula.

Duka lenye bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa na kupangwa kwenye rafu, huku watu wawili wamevaa barakoa wakiwa ndani ya duka hilo. Eneo ambalo hutoa huduma kwa usalama na urahisi kwa wateja, na lina mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii.

Vyombo vya plastiki vimepangwa kwa mpangilio ndani ya chumba kidogo kila kimoja kikiwa kimejaa vitunguu vingi vya rangi tofauti, huku baadhi ya magunia yakiwa yamewekwa pembeni hali inayoashiria shughuli za biashara ndogo ya rejareja.

Mbogamboga na bidhaa nyingine zimetandazwa chini juu ya mifuko zikiwa zimewekwa kwenye vyombo vya plastiki, huku wauzaji wakiwa wamekaa karibu na bidhaa hizo katika mazingira ya biashara ya rejareja wakisubiri wateja kuja kununua.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye maeneo tofauti ya soko zikiwa pamoja na vyakula, matunda na bidhaa za matumizi ya kila siku. Huku watu kadhaa wakizunguka wakinunua na wengine wakijadiliana na wauzaji.

Bidhaa mbalimbali zimepngwa kwa mpangilio juu ya meza na rafa, wauzaji wakiwa wameketi kusubiri wateja kwa bashasha katika eneo lenye mchangamano wa wanunuzi na bidhaa za matumizi ya kila siku.

Bidhaa mbalimbali za vyombo zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri katika duka kubwa sokoni huku watu wawili wakitazamana na kuchagua kwa makini bidhaa wanazohitaji kwa matumizi mbalimbali ya nyumbani.

Kundi la watu wa rika tofauti wanatembea taratibu ndani ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi. Kila mmoja akitazama sehemu mbalimbali zenye matunda, mboga na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku nyumbani; zilizopangwa kwa mpangilio mzuri katika soko kubwa.

Wanawake wawili wameshika mboga katika kibanda kinachouza matunda na mboga. Eneo la soko linalotoa bidhaa za chakula safi kwa wakazi wa maeneno ya karibu. Biashara hii ndogo huimarisha lishe na kipato cha jamii.

Mazulia yaliyopangwa vizuri ndani ya chumba, yanayounda mazingira ya kuvutia kwa wateja na husaidia kuonesha bidhaa kwa mpangilio safi wa kisasa. Hivyo kuongeza ushawishi wa mauzo na kurahisisha upatikanaji wa mazulia yanayopendekezwa.

Mgunia yaliyo wazi yamepangwa chini, yakiwa yamejaa bidhaa mbalimbali, kama nafaka na vyakula vingine. Huku watu wakiwa wamesimama karibu, wakisubiri wateja kwa ajili ya kuuza.

Simu ndogo inayoonyesha ujumbe wa muamala, ikieleza taarifa za pesa zilizotumwa au kupokea. Jambo linaloashiria matumizi ya huduma za kifedha kupitia mitandao ya simu kwa urahisi na kasi.

Watu wawili wamesimama ndani ya chumba kikubwa chenye muundo wa kisasa, rangi ya kuvutia na fanicha za kifahari wakizungumza na kuangalia maeneo mbalimbali ya chumba hicho, ikionyesha thamani za ubora na mali hiyo katika sekta ya ujenzi na biashara ya nyumba.

Nyumba za ghorofa zimejengwa kwa mpangilio mzuri, zikizungukwa na miti ya kijani inayotoa kivuli na urembo wa mazingira, nguzo za umeme zimesimama imara, huku anga likiwa safi na la kuvutia. Ikionyesha mji wenye maendeleo na miundo mbinu thabiti.

Jengo kubwa la ghorofa limesimama kwa uimara katika eneo lililoendelea, likiwa na bango mbele lililoandikwa linauzwa, likivutia wapita njia na wawekezaji wanaotafuta majengo kwa ajili ya makazi au biashara, jambo linaloashiria shughuli za biashara ya mali isiyohamishika.

Midoli ya mapambo imepambwa vizuri juu ya rafu ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha, huku nguo zikiwa zimetundikwa kwa mpangilio pembeni na mazingira ya ndani ya mipango kwa rangi za kupendeza.

Nguo zimewekwa Juu ya Meza kwa mpangilio mzuri, Huku zingine zikitundikwa kwa uangalifu sehemu mbalimbali za duka kubwa lenye rafu na mabango, Mojawapo ikiwa na bango lenye punguzo ya asilimia arobaini.

Bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa katika mpangilio mzuri, kwenye rafu za maduka makubwa kila kifaa na bidhaa ikiwa katika sehemu yake maalumu, huku baadhi ya watu wakiangalia kwa makini na kuchagua wanachokihitaji.

Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye mabati ya chuma, huku zingine zikiwa zimepangwa mezani kwa mpangilio mzuri. Pembeni kukiwa na bango linaloonyesha, punguzo la asilimia hamsini na tano kwa mauzo maalumu.

Watu kadhaa wamesimama wakitazama bidhaa mbalimbali za nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, huku meza za kioo zikiwa katikati zikionyesha ubora na mvuto wa bidhaa ndani ya jengo la kisasa la ununuzi.

Rafu zimejaa viatu vya aina mbalimbali, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa. Likiwa na mwanga na mandhari zinazovutia wateja wanaotafuta viatu vinavyokidhi mahitaji yao kwa mtindo na ubora tofauti.

Katika duka kubwa la kuuza nguo, rafu zimejaa mavazi mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, huku mavazi yanayopatikana kwa wateja yakiuzwa kwa mahitaji tofauti na mitindo ya aina mbalimbali, eneo hili la biashara linahakikisha ununuzi rahisi na kuridhisha kwa wateja wake.

Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za nguo na viatu vya aina tofauti, kofia za mitindo zikiwa zimetundikwa ukutani, huku midoli iliyovishwa nguo ndani ya duka hilo; lenye mpangilio mzuri wa kuuza bidhaa kwa wateja wa kila rika.

Nguo pamoja na bidhaa nyingine maalumu, zimepangwa katika duka kubwa la kisasa aina tofauti ya mavazi yamewekwa kwa rangi na saizi tofauti, zikivutia macho kwa wateja watakaokuja kununua nguo hizo.

Nguo mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikitundikwa kwenye mteremko na mabalo maalumu ndani ya duka kubwa aina ya tofauti ya mavazi yamewekwa kwa rangi na saizi tofauti zikivutia macho ya wateja walioko ndani eneo hili lina mwanga wakutosha na usafi likiwezesha urahisi wa uchaguzi na ununuzi.

Nguo nzuri zilizopangwa kwenye rafu na nyingine juu ya meza, zinaonyesha bidhaa zinazouzwa kwa bei nafuu katika maduka ya kisasa; ambapo wateja hupata fursa ya kuchagua mavazi mbalimbali, kulingana na ladha na uwezo wao wa kifedha.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndefu za duka kubwa zikiwavutia wateja kwa utofauti wa aina na rangi kadhaa katika mazingira safi na yaliyopangwa kwa uangalizi.

Chupa za vinywaji mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndefu, zikiwa na rangi za aina tofauti, na kuonyesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana kwa wingi ndani ya duka kubwa la kisasa.

Duka kubwa limejaa vitu vingi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndefu, huku watu wakizunguka, wakichagua bidhaa kwa utulivu na kwa makini katika mazingira ya ununuzi yenye usafi na usimamizi mzuri.

Bidhaa za aina tofauti, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu kubwa za duka kubwa la kisasa, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua na kununua kulingana na mahitaji yao ya kila siku kwa matumizi ya nyumbani.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zenye rangi na size tofauti huku mabango yenye maandishi ya maelezo na matangazo yakipamba sehemu mbalimbali za duka, na watu wakiwa wamesimama wakichunguza bidhaa na kusubiri huduma kwa subira.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio kwenye rafu ndefu, huku watu kadhaa wakiwa ndani wakichagua mahitaji yao kwa utaratibu katika mazingira safi na tulivu ya ununuzi.

Nje ya duka kunapicha na mabango na maandishi yanayovutia wateja huku ndani kukiwa kumepangwa vizuri na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za kila aina zikitoa huduma bora za ununuzi Kwa wateja wa kila siku.

Bidhaa nyingi za aina mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye rafu ndefu ndani ya duka kubwa lenye mwanga wa kutosha. Hali inayotoa mazingiwa rafiki ya kuhifadhi na kuweka bidhaa tayari kwa wateja uwanaotembelea duka hili.

Bidhaa mbalimbali, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka kubwa la kisasa, zikionyesha utofauti wa rangi, aina na ukubwa, huku wateja wakizunguka kwa utulivu, wakichagua mahitaji yao katika mazingira safi na yaliyoandaliwa kwa uangalizi.